Huduma ya kutuma pesa kutoka kwa mtu mmoja kwa mwingine nchini Kenya inayojulikana kama M-Pesa inapatikana kwa duka hili na kando ya huduma hiyo pia kuna bidhaa zinazouzwa humo ndani.

Wanunuzi na wauzaji wako ndani ya jengo la soko, kuna waliokaa na waliosimama. Biashara ya kununua na kuuza mali inafanyika humo ndani.

Duka linaloitwa New Generation imejaa mali. Huduma ya kutuma pesa inayoitwa MPESA hupatikana humo, kuna mteja aliyevalia samawati na njano anahudumiwa.

Noti hizi ni za shilingi elfu moja. Kwenye noti hizo, kuna mwanzilishi wa nchi ya Kenya anayeitwa Jomo Kenyatta na pia tunaona nembo ya serikali kwa noti hizi.

Duka la biashara za fedha za kigeni na utumaji pesa ni la rangi ya machungwa, humo ndani kuna huduma zingine pia hutumika kutuma pesa kama Mpesa, money gram, Western union na ria .

Gari leupe lenye vioo vya rangi limeegeshwa barabarani. Hili gari hutumika kusafirisha abiria kutoka pahali pamoja hadi pengine, kando ya gari hilo kuna miti ya kijani kibichi na nyaya ya stima.

Gari leupe lenye kioo cha rangi nyeusi limefunguliwa mlango wa kushoto mbele huku kuna ufunguo wake hapo juu.

Vikapu vya kila aina ya umbo na zenye rangi mchanganyiko zimewekwa kwa sakafu, ishara ya kuwa zinauzwa sokoni.